Chupa nyeupe ya dawa ya kutibu na kulinda mifugo dhidi ya homa kali kama vile homa ya usingizi, kideri pamoja na kupe, chupa hiyo ina picha ya kuku ambayo imeandikwa kwa rangi ya buluu na rangi nyekundu na maandishi ya rangi nyeusi.

Mkusanyiko wa dawa maalumu zinazotumika kuwakinga wanyama wajawazito dhidi ya magonjwa, kama vile magonjwa ya minyoo hutibu ng'ombe, mbuzi, mbwa, kondoo na wanyama wengine.

Mkulima anavuna kahawa katika mti wake, akiwa ameshikilia dishi la kijani na kuchuma kahawa hizo zenye rangi nyekundu pamoja na kijani, tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni ili ziuzwe.

Wakulima wawili wabobevu wakiwa ndani ya shamba maalum la kitalu lililoezekwa kwa plastiki wakijadili kwa kina namna ya kulima, kukuza na kuuza zao la nyanya.

Zao la pilipili lililolimwa kisasa na kitaalamu zaidi na kupangiliwa katika mistari minyoofu, mashina yake ni ya kijani na pilipili zake zimeshakomaa na kubadilika rangi kuwa za njano tayari kwa ajili ya kuvuna, na kwenda kuziuza sokoni.

Mkono wa mkulima umeshika tango moja kati ya maelfu yaliyokuwepo ndani ya shamba kubwa, bora na la kisasa lililopangwa katika mistari iliyonyooka, ikiambatanishwa na bomba jeusi ambalo hutumika kama mfumo wa kumwagilizia shamba hilo.

Shamba kubwa la zao aina ya ndizi lililolimwa kisasa zaidi, likiwa na rangi ya kijani unaonekana mkungu mmoja mkubwa uliokomaa, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akiwa shambani anachuma nyanya zilizokwisha kuiva tayari kwa kwenda kuziuza sokoni, nyanya zenye rangi ya kijani ni nyanya mbichi na nyanya zilizokuwa na rangi nyekundu ni nyanya ambazo zimesha kwiva tayari kwa ajili ya kwenda kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mbegu za mboga ya majani aina ya chainizi, zilizoatikwa kwa njia ya kisasa ya kutumia sayansi na teknolojia, hapo zipo kwenye kitalu zikiwa kwenye mtindo wa mstari.

Vitalu maalumu vya kisasa vilivyogawanywa katika makundi ya miraba iliyozungukwa na plastiki ya rangi ya kijivu, vinayotumia sayansi kubwa, na teknolojia pamoja na mashine katika ukuzaji wa miche ya mazao mbalimbali.

Mtaalamu wa Kilimo cha samaki akiwa amesimama kandokando ya bwawa kubwa lenye umbo la mstatiri lililozungukwa na miti pamoja na nyasi za kijani zikiashiria eneo hilo linauwepo wa unyevunyevu.

Chemichemi nzuri na yenye kupendeza, iliyozungukwa na mimea ya rangi ya kijani kuashiria unyevunyevu wa eneo hilo, likiwa linatiririsha maji katika bwawa dogo ambalo kuna samaki wenye rangi nyekundu, ikizungukwa na mawe yaliyopangwa kwenye ustadi maalumu.

Kikundi cha wakulima wakiwa kwenye kitalu kilichowatikwa miche ya mbegu za mazao aina tofautitofauti, endapo miche hiyo itakomaa, itahamishwa na kupelekwa kwenye shamba kwa ajili ya kupandwa.

Mkulima wa kiume aliyevalia shati la kijani, akiwa kwenye bustani ya kuatikia mbegu ambazo zitakapokomaa huamishwa kutoka kwenye kitalu, na kwenda shambani kwa ajili ya kupanda moja kwa moja.

Banda kubwa la mifugo lililojengwa kwa miti mikavu na fito kwa ustadi wa halo ya juu ikiezekwa na bati, ndani ya banda hilo kuna ng'ombe tofauti tofauti wakiwepo ng'ombe weusi na ng'ombe weupe wenye madoa na kando ya banda hilo kuna migomba ya rangi ya kijani.

Mfugaji wa wanyama akiwa ndani ya banda kashikilia mfuko mweupe akifanya shughuli ya kuwalishia bata weupe ili waweze kunawiri na kukua kwa kasi, banda hilo limezungushiwa fito kavu pamoja na kuwezekwa waya.

Mbegu za kisasa ya mboga ya majani ambazo zimewekwa kwenye kifungashio cha kijani, na kifungashio hichi kina onyesha mbegu ilyo kuwemo ndani ni mbegu ya mboga aina ya chainizi.

Mbegu maalum za mboga ya majani aina ya kabichi ikiwa imefungwa ndani ya kifungashio maalumu cha plastiki ili kuikinga dhidi ya joto kali na wadudu zisiharibike mapema imezungukwa na rangi ya njano pamoja na rangi ya kijani.

Mbegu maalumu za mchicha, pilipili hoho, kabichi pamoja na karoti, zikiwa zimehifadhiwa vizuri ndani ya vifungashio, ili zisiharibike dhidi ya wadudu ama joto kali.

Miche midogomidogo ya mbegu ikichipua kutoka kwenye vitalu maalumu vyeusi, vilivyopangwa kwa umakini na mistari iliyonyooka, baada ya muda kupita huhamishwa hapo na kupelekwa shambani kwa ajili ya kupandwa tayari.

Katika eneo kubwa la hali jangwa, lililokuwa kame lililozungukwa na udogo uliokosa maji kwa muda mrefu, nyasi zilizonyauka kwa jua kali, ndege mwenye rangi nyeupe na nyeusi akiwa anashambuliana na nyoka vibaya sana.